Mtu anayetumia mashine ya 'ATM', iliyo na nembo ya benki ya (KCB) pamoja na maandishi ya kiingereza mtu. Huyo amevaa shati jeupe na begi mgongoni, akijihusisha mojakwamoja na huduma za kifedha, vitufe vya 'ATM' vina rangi ya kijani, vinavyoendana na rangi ya nembo ya benki yenye alama ya simba.

Mkono ulioshika simujanja ambayo ikionyesha skrini ya programu ya "stanbiki bank". Skrini yenye ujumbe unaosema "Join this public network" pamoja na kitufe cha kujoin. Ikiwa na lengo la kuelimisha kuhusu usalama wa benki mtandaoni hasa unapohusisha matumizi ya mtandao wifi ya umma nyuma. Ikiwa na mandhari ya bluu inayopendeza kwa lengo la kuhamasisha usalama wa mtandao hasa wa kibenki.

Eneo la nje la jengo lenye miundombinu mizuri, likiwa na bango lenye maandishi ya bluu, pamoja na rangi ya kijani ikiashiria ni sehemu ya benki. Sehemu hizi hutumika kama sehemu za malipo, sehemu za kuuzia, na kununulia pesa. Pia, kukiwa na magari yaliyopaki eneo la nje, ikiashiria kuna wateja wako ndani, magari yao wameyaacha nje.

Eneo la ndani la baa ya kisasa yenye shughuli za kawaida za wateja na wahudumu. Mhudumu amesimama nyuma ya meza akiwa ameshika karatasi huku mteja aliyeketi mbele akifurahia glasi ya bia. Meza imejaa chupa kadhaa za bia pamoja na glasi zingine, huku nyuma kukiwa na kabati lililojaa vinywaji mbalimbali vya pombe.

Chupa tatu za bia za glasi zenye rangi ya kijani, zilizowekwa juu ya meza yenye kitambaa cha rangi ya njano, chupa hizo zikiwa na chapa tofauti, na zikiwa zimepangwa kwa mistari, nyuma ya meza kukiwa na watu wanweza kuwa ni wateja na muhudumu mmoja akiwa amesimama ameavalia fulana nyekundu na mwingine amekaa kavaa fulana nyeusi, muonekano wa ndani wa eneo hili inaonyesha ni mandhari ya ndani ya baa ikitoa huduma ya vinyaji.

Sehemu kubwa ya ndani ya duka lililopambwa vizuri na lenye mwanga hafifu likiwa na sehemu ya kukaa kwa ajili ya wateja wanaopata huduma ya vinywaji, na upande wa kulia kukiwa na kabati lililotengenezwa kwa viyoo vizuri kwa lengo la kutunzia aina tofauti tofauti ya vinywaji. Sehemu hii ikiwa na sakafu yenye vigae vyeusi vinavyopendeza, pia kukiwa na dirisha la viyoo linawezeshwa kuona mazingira ya nje ya duka.

Sehemu ya ndani ya chumba maalumu kinachotoa huduma ya vinywaji na vilevi, ikiwa imepambwa kwa samani tofauti kama viti, juu kukiwa na dari yenye taa ya bluu na nyekundu ikiashiria ufinyu wa mwanga ndani ya chumba hicho, kukiwa na watu walioketi kwenye viti na wengine kusimama wakipata vinywaji.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu chenye mwanga kiasi, pembeni kukiwa na chupa za bia pamoja na mwanga hafifu ukiashiria ni eneo la kilabu. Eneo kama hili hutumiwa na watu tofauti tofauti kwa lengo la kupata vinywaji pamoja na kujiburudisha na muziki, na maeneo kama haya maranyingi hupatikana katika sehemu za mjini kwaajili ya kuburudisha na kunufaisha watu.

Chumba chenye mwangaza hafifu, kikiwa na kabati upande wa kulia pamoja na friji upande wa kushoto, vyote vikionyesha vimepangiliwa vinywaji aina ya vilevi. Juu ya friji kukiwa na feni inayotumika kutunza ubaridi katika chumba hicho, na juu ya kabati kunaonyesha kuna chupa za vinywaji. Mbele kukiwa na mtu aliyeketi na mezani kukiwa na glasi yenye kinywaji chenye rangi nyeusi, pamoja na ua jeupe linalopendezesha meza.

Sehemu ya ndani ya jengo la uuzaji wa magari, ikiwa na magari mawili; upande wa kushoto lina rangi nyeusi na lingine ni upande wa kulia lina rangi ya kijivu. Ukutani nyuma yao kuna bango kubwa la bluu lenye maandishi. Mandhari safi yenye mwangazo wa dali, ikionyesha mazingira ya kisasa na rasmi ya biashara ya magari. Taswira inaonyesha mfano wawasilishaji wa magari mapya kwa wateja katika soko la kisasa.

Sehemu ya ndani ya gari jipya hasa upande wa dereva na abiria sehemu ya mbele, viti vya ngozi vyenye rangi ya kahawia, gurudumu la usukani vyote vikiwa vimefunikwa kwa plastiki ya ulinzi ishara kwamba gari hiyo haijawahi kutumika bali imetoka kufanyiwa ufundi, kifaa cha kuendesha gari kina skrini ya kidigitari nyuma yake kuna sehemu ya kati ikiwa ina skrini kubwa ya kudhibiti na vifungo mbalimbali vya kuendeshea gari.

Ukumbi wa kisasa ukiwa na magari matatu ya kifahari, yenye rangi nyeusi, yakiwa yamepangwa kwenye ukumbi wa maonyesho. Gari la katikati likiwa limeangalia mbele, na mengine yakiwa yameangalia pembeni. Nyuma ya jengo kukiwa na madirisha makubwa yanayoleta mwanga mwingi wa asili. Picha za magari zimepangwa ukutani kama mapambo au chapa. Sehemu hii huashiria ni sehemu ya uuzaji wa magari.

Sehemu nzuri ya kuogesha magari, kukiwa na magari aina ya mabasi yaliyopangwa kwa ustadi yakiwa ni aina moja na yakionekana ni mapya, ikiashiria sehemu hii ni sehemu ya biashara ya magari. Nyuma kukiwa na nguzo pamoja na mnara unaopitisha nyaya kwa ajili ya kusambaza umeme. Pia anga lenye wingu safi la bluu likiashiria ni hali ya jioni au hali ya mchana. Pia kuna watu wawili waliosimama mbele.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine, inayotumika kusambaza na kuuzia maziwa kwa njia ya kidigitali, ambayo ina picha ya ng'ombe pamoja na dirisha dogo, ambalo lina kipadi za kuingizia taarifa au malipo. Mtu huyo amevaa tisheti jekundu na suruali ya jinsi, akiwa anatumia simu, huku akigusa mashine kwa mkono mwingine.

Mashine ya kisasa inatumika kutolea na kusambazia maziwa ikiwa na sehemu mbili za kutoa maziwa pamoja na skrini ya kidigitali yenye vitufe vya kuendeshea. Kando kuna towo na mitungi kwajili ya kuhifadhia maziwa, ishara ya mfumo wa usambazaji wa maziwa safi yanayochakatwa kwa njia rahisi na yanayofikiwa na watu wengi.

Duka dogo la maziwa lenye maandishi mekundu likiwa katika eneo la kijijini au pembezoni mwa mji. Huku watu wawili wanaonekana wakihusika na shughuli ya ununuzi, mmoja akiwa na mtoto mgongoni na mwingine akiwa na baiskeli ya mfuko wa plastiki kwenye mpini. Duka hilo likiwa na maneno ya rangi nyeusi eneo la pembeni la dirisha, ikiashiria kwamba wanauza bidhaa kama maziwa au bidhaa zingine zinazohusiana na maziwa.

Duka dogo lenye kupendeza likiwa linatoa huduma ya bidhaa za maziwa. Bidhaa mbalimbali kama vile maziwa ya paketi, vikombe vya mtindi, na bidhaa zingine za maziwa zimepangwa kwa mistari ndani ya kabati. Mabango ya matangazo yanaonyesha jina ya chapa hiyo yakisisitiza ubora na wingi wa bidhaa zinazopatikana.

Eneo la nje la duka la maziwa, likiwa na maandiko makubwa ya kuvutia juu ya lango kuu, rangi kuu ni bluu na nyeupe zikisambaa kwenye ukuta na mabango mbalimbali, yanayoonesha bidhaa za maziwa kama; maziwa ya kopo ya paketi na ya chupa, dirisha la chuma lina sehemu ya wazi ambako kuna bidhaa zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri ndani.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuzia na kutoa huduma kwa jumla, likiwa na paketi za maziwa zenye rangi tofauti tofauti zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye kabati. Mtu mmoja anayetumia kifaa kwaajili ya kufunga kwa plastiki paketi zote za pinki zikiwa na nembo ikiashiria ni bidhaa za maziwa.

Kundi la watu wakiwa wmeketi kuzunguuka meza kila mmoja akiwa na kikombe cha maziwa, ikishiria ni muitikio wa jamii kama kikao cha lishe ama mafunzo au chakula cha pamoja meza ina mikate na matunda, huku mandhari ya nyuma ikiwa na kaunta na chupa yenye bango lenye maandishi mekundu labda ikihusisha na lishe ya mifugo au maziwa.

Sehemu ya nje ya duka ikiwa ni sehemu ya usambazaji wa maziwa kwa jamii. Watu kadhaa wamesimama mbele ya mashine hiyo, wakionekana kuwa wakiwa katika mchakato wa kununua au kuchukua maziwa, huku chupa kadhaa zikiwa zimewekwa chini tayari kwa kujazwa. Mshine hiyo imepambwa kwa picha za ng'ombe na maziwa, ikiweka wazi lengo la huduma ya sehemu husika.

Mashine ya kutolea maziwa ikiwa na nembo na picha zinazohusiana na bidhaa za maziwa, kama vile; ngombe, mitungi ya maziwa na màandiko ya kuvutia. Mashine hii ina kidhibiti cha kidigitali na sehemu ya kuonyesha tàarifa, kikiashiria uwezo wake wa kutoa maziwa safi kwa mfumo wa kisasa na wakujihudumia.

Sehemu ya nje ya duka dogo inayouza bídhaa za maziwa kama vile chai na vitafunwa pamoja na maziwa freshi . Mtu mmoja akiwaamesima kwenye mlango ameshukilia glasi huwenda anakunywa moja kwa moja vinywaji vinavyotolewa dukani , Kuta zimechorwa kwa ubunifu zikiwa na picha ya ngombe, birika la maziwa, kikombe cha chai na sahani ya chakula.

Sehemu ya ndani ya duka iliyopangwa vizuri kwa kabati yenye bidhaa tofauti tofauti. Nyuma kupo na dirisha lina rangi la bluu na mbele kupo na mashine inayotumika kusambaza na kuuzia maziwa yaliyochakatwa vizuri na kutunzwa. Mashine hii ikiwa ina sehemu ya utolea maziwa pamoja na sehemu ya paneli kwa ajili ya kumdhibiti mtumiaji. Eneo hili kuna mlango ambao unatokea nje ya duka.

Mashine nzuri inayotumika kusambazia maziwa pamoja na kuuzia maziwa ikiwa ndani ya duka. Mashine hii yenye sehemu ya kutolea maziwa pamoja na paneli ya kumdhibiti mtumiaji. Ndani ya chumba hiki kuna mashine nyingine ndogondogo zenye rangi ya njano zinazotumika kuuza mafuta. Pia kuna sehemu yenye meza yenye kompyuta na nyaya za umeme kwa ajili ya kuendesha mashine hii ya kuuzia maziwa.

Eneo la nje ya jengo lenye rangi nyeupe likimuonyesha mtu mzima mwanaume aliyevalia shati ya bluu na suruali nyeusi, kiatu cheusi nyuma yake kukiwa na mlango unaonyesha ni sehemu yakuingilia kwenye jengo, pembeni kukiwa na dirisha ambalo limeandikwa kwa maandishi meupe "M PESA" na pembeni ya dirisha kukiwa na bango lenye "MILK ATM" likiashiria ni sehemu ya duka au ni sehemu ya biashara.

Mashine maalumu kwa ajili ya kutunza na kusambazia na kuuzia maziwa, mashine hii yenye rangi ya kijani, bluu na nyeupe ikiwa ndani ya chumba maalumu cha kutunzia maziwa, mashine hii ina sehemu ya kutolea maziwa pamoja na sehemu ya paneli kwa ajili ya kumdhibiti mtumiaji, biashara ya maziwa hufanyika sehemu tofauti tofauti kwa lengo la kuuza maziwa kwaajili ya matumizi ya nyumbani na maziwa kwa ajili ya viwandani.

Eneo la nje la duka lenye mlango uliofungwa na dirisha ambalo liko wazi. Duka hili limepambwa kwa rangi nyeupe na ya bluu, ndani ya duka kukiwa na mashine maalumu kwa ajili ya kusambazia na kuuzia maziwa. Mashine hiyo yenye sehemu ya kutolea maziwa pamoja na sehemu ya paneli kwa ajili ya kumdhibiti mtumiaji. Eneo hili la kibanda linaashiria ni duka kwa ajili ya kuuza maziwa ya ng'ombe.

Watu wamesimama katika mstari ulioangalia upande mmoja kukiwa na mtu mwingine aliyesimama kuangalia wao, ikionekana ni mhudumu wa eneo hilo. Mbele kukiwa na mashine inayotoa huduma fulani ikiashiria watu waliopo kwenye mstari wanasubiri huduma kutoka kwa mtu anayewaangalia wao. Sehemu kama hii inawezekana ni sehemu ya hospitali au sehemu yoyote ya kutolea huduma za afya.

Sehemu ya ndani ya duka imepandwa bidhaa tofautitofauti, mbele kukiwa na mashine yenye rangi ya bluu, ikiwa na maandishi meupe na mekundu juu yake; sehemu ya chini inadirisha dogo pamoja na kitufe kwa ajili ya kuingizia nambari. Mashine hii hutumika kuuzia na kusambazia maziwa salama yanayotibiwa vizuri.

Mandhari ya duka ya kuvutia lililojengwa kwa ustadi mkubwa kwa kuwa na makabati ya vioo pamoja na picha ya ng'ombe yenye rangi nyeupe na nyeusi. Duka hili ndani ya makabati kuna mayai pamoja na bidhaa za kuoka kama mikate na keki, ikiashiria biashara inayofanyika hapa ni biashara ya maziwa pamoja na vitafunwa kama mikate, keki pamoja na mayai.

Eneo la nje la duka la matofali ya udongo likiwa na dirisha lenye mlango wa chuma , upande wa kulia Kukiwa mwanamke alievalia kofia pamoja na tisherti la mikoni mifupi . Mkono wa kushoto akiwa ameshika mifuko wa kulia ameshika pesa . Mtu alieko ndani anaonekana mikono tu, mkono wa kulia akiwa ameshikia chupa ya maziwa na mkono wa kushoto akipokea pesa akiashiria kufanya biashara ya maziwa inafanyika hapa kutoka mtu wa ndani na nje .

Mtu aliyevalia koti refu jeupe akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye jagi moja kwenda kwenye jagi lingine, lililoshikwa na mtu mwingine aliyeko nje ya dirisha, mezani kukiwa na vifaa vingine vya duka kama vile: chupa yenye rangi ya chungwa na njano na daftari la wazi, pia kuna mabango ukutani yanaweza kuwa ya kielimu na maelekezo. Eneo hili linaweza kuwa ni eneo la duka.

Upande wa kushoto ni mashine inayotumika kusambazia maziwa salama na yaliyotibiwa vizuri ikwa na sehemu mbili sehemu ya kutolea maziwa na sehemu ya paneli kwa ajili ya kudhibiti utumiaji, pia upande wa kulia kuna friji ndogo ambayo inatumika kutunzia maziwa ndani yake ikiwa na chupa aina tofautitofauti zenye maziwa zote zikiwa zimetunzwa katika chumba kidogo chenye sakafu zenye vigae vya rangi nyeupe zikihamasisha usafi wa mazingira.

Eneo la ndani na duka lenye vifaa maalum kwa ajili ya kuchakata na kutengeneza maziwa, kukiwa na mashine maalum kwa ajili ya kusambazia na kuuzia maziwa yaliyochakatwa vizuri, safi na salama. Mashine hii ina sehemu ya kutolea maziwa pamoja na sehemu yenye paneli kwa ajili ya kudhibiti mtumiaji. Mashine hii ni nzuri, kwa sababu lazima uweke pesa ni upate maziwa kutokana na kiasi cha pesa ulichoweka.

Eneo la nje ya duka lililopambwa kwa maandishi pamoja na picha tofautitofauti, likiwa na milango yenye vioo. Eneo hili likiwa pembeni ya barabara ya udongo. Duka hili kwa jinsi lilivyokaa, inaoyesha ni duka kwa ajili ya bidhaa ya maziwa, kwa sababu kuna picha ya ng'ombe pamoja na picha ya mtoto akiwa ameshika chupa ya maziwa.

Duka lililopambwa kwa maandishi makubwa yenye rangi nyekundu pamoja na bluu, pia sehemu ya juu kukiwa na picha ya ng'ombe. Ikiashiria kwamba duka hili linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa tu. Maziwa hutumika kama chakula majumbani pia maziwa hutumika kama malighafi kiwandani kwa ajili ya kuchakata, na kutengeneza bidhaa zingine.

Eneo la nje ya jengo lenye upande wa juu na chini. Upande wa juu kukiwa na nguo zilizoanikwa katika vyuma, ikiashiria ni eneo la makazi ya watu, na chini kukiwa na duka la maziwa, bidhaa za maziwa, pamoja na asikilimu na maji ya chupa. Ndani ya duka kukiwa na mtu aliyesimama amevalia shati jeupe, kuashiria huyu ni muuzaji wa duka hilo.

Sehemu ya nje ya jengo imepambwa kwa maandishi makubwa ya "ROYAL MILK ATM ZONE", ikiwa na rangi ya njano, nyeusi pamoja na kijani, likiwa limependezeshwa na picha tofautitofauti, ikimuonesha mwanaume aliyevalia sweta jekundu, suruali nyeusi pamoja na viatu vyeupe, akiingia kwenye jengo hilo. Muonekano wa jengo hilo kwa nje unaonesha ni jengo la biashara la bidhaa za kila siku, kama; maziwa pamoja na video shoo.

Eneo la nje ya jengo likiwa na Vifaa tofauti tofauti ikiwa ni mabuti , viatu, vilivyozuungwa na mabati. Mashine ya maziwa ikiwa imewekwa katika, yenye rangi nzuri ya buku pamoja na maandishi mekundu meusi na ya bluu, Mashine hii ikiwa na sehemu ya kutolea maziwa na kikombe cheupe kinachoangaza , pamoja na sehemu ya paneli kwa ajili ya kumzibiti mtumiaji.

Mwanaume aliyevalia koti refu la blue, akiwa mbele ya mashine inayotumika kuuza na kusambaza maziwa salama na yaliyochujwa vizuri, mwanaume huyu akiwa ameshika glasi mkono wa kushoto na mkono wa kulia ukiwa kwenye paneli ya kudhibiti mtumiaji, eneo hili linaonekana ni eneo la duka kwa ajili ya kuuza maziwa.

Sehemu ya nje ya duka la samani, likiwa na sofa lenye muudno mzuri lililowekwa nje wenda ni kwenye soko la samani au ghala na maonesho. Sofa hii ina rangi ya kijivu na nyeusi, na imepambwa kwa mito yenye mapambo yenye michoro tofautitofauti yenye rangi ya njao, nyeupe, na kijivu. Nyuma yake kuna mtu aliyesimama karibu ikionesha ni mazingira ya biashara ya utengenezaji wa samani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la samani kukiwa na sofa za kahawia zikiwa mbele zimepangwa kuzunguka meza ya mbao yenye mapambo na muundo mzuri wa kupendeza, meza hiyo imewekwa katikati inaonekana kuwa sehemu ya maonyesho, kwenye moja la sofa kuna bango lenye rangi ya njano na sehemu ya nyuma kuna samani nyingine kama vile vitanda, meza na viti vyote vikiwa vimepangwa kwa utaratibu.

Eneo la ndani la duka la samani au eneo la maonesho, ambapo kuna sofa na viti vya kukaa vilivyopangwa katika mistari kadhaa. Miongoni mwa samani hizo ni sofa la rangi ya bluu, nyeusi na zingine za kahawia baadhi zikiwa na meza ndogo pembeni. Duka lina mwangaza wa kutosha unaotoka kwenye taa na kwenye bahari na ukuta wa nyuma una picha iliyowekwa vizuri kama mapambo ya ndani.

Eneo la nje la duka la samani likiwa na vioo vinavyo tueleza na kutuonyesha muonekano wa ndani, ndani kuna fanicha mbalimbali kama vile sofa meza, viti na mapambo yaliyopangwa kwa kuvutia, juu ya malango kuna bango la maandishi meupe na mstari mweusi likipambambwa kwa taji jekundu juu ya neno, mandhari ya sakafu na vigae na maduka mengine ya jirani yakionyesha kuwa duka hili limo ndani ya jengo la kisasa.

Sehemu ya biashara ya wazi, ikiwa na samani ya aina ya sofa yenye rangi ya kijivu kubwa, na sehemu ya kulala upande wa kulia ikiwa imewekwa juu ya udongo, pamoja na mito yenye miundo tofauti tofauti, mito miwili ikiwa na rangi ya njano na mmoja wenye rangi tofauti zilizochanganyika, nyuma yake kuna barabara yenye magari kadhaa madogo meupe na majengo kwa mbali, ikiashiria ni maeneo ya mjini au maeneo ya biashara.

Eneo la ndani la duka au ghala lililojaa samani mbalimbali, hasa sofa na viti vya kukaa. Samani hizo zimepangwa kwa mstari zikiwemo mitindo na rangi tofautitofauti kama: kijivu, kijani na rangi zingine. Sofa ya kijivu iliyo na muundo mzuri mbele yake kukiwa na kiti cha mkono chenye rangi ya kijani na kingine cha kijivu. Nyuma kuna vitanda vyenye mashuka meupe na ya bluu.

Eneo la ndani la duka kukiwa na mwanaume aliyeketi kwenye sofa lenye rangi ya kijivu hafifu, ndani ya duka la fanicha lenye muundo wa kipekee. Mwamvuli wa bati una nguzo za mbao, ukuta wa tofali na paneli za rangi nyeupe. Akiwa imeshikilia mito miwili yenye rangi tofauti huenda akikagua au kupanga mapambo ya sofa. Mandhari hii ina sofa nyingi za rangi mbalimbali kama bluu, kijivu na machungwa.

Eneo la ndani la duka zuri la kisasa lenye mpangilio maridadi wa vitanda likiwa na vitanda ikiwa na vitanda vilivyowekwa magodoro tofauti, mashuka na baadhi vina mito yenye rangi ya kuvutia. Ukuta mweupe na taa za dari zilizoangani hutoa mwangaza mzuri kwa kuangazia kila sehemu ya bidhaa na kando kuna bango la matangazo yakisisitiza magodoro yanayosaidia mgongo na shingo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la samani likiwa na mpangilio wa kisasa wa sebuleni, sofa za kitambaa za kijivu ambazo zimetandazwa kwa muundo mzuri, zikiwa na meza mbili za mbao zilizo na miguu ya chuma, mazulia yenye miundo ya kuvutia na mito ya mapambo yenye vicheo tofauti. Pia kuna mapambo ya meza kama sanamu ndogo na mmea wa ndani, pamoja na blanketi, vinapendeza.

Sehemu ya ndani ya Duka la samani ikiwa na muundo wa kisasa kukiwa na sofa lenye rangi nyeusi ikiwa katikati ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, yenye rafu na milango inayoteleza mbele yake ikipambwa na mapambo ya koni juu ya meza hiyo pembeni kuna kiti cha mkono kilicholingana na sofa meza ndogo ya pembeni iliyo na taa na pambo huku madhari ya nyuma ikiwa ni sofa nyingine ikionyesha ni sehemu ya biashara kwa ajili ya samani.

Samani nzuri za kuvutia za kisasa zina rangi ya kijivu aina ya sofa zikiwa zimewekwa kwenye eneo la lami huenda ni mbele ya duka au sehemu ya maonyesho kuna miguu ya sofa iliyonyooka, vitambaa na viti vinavyoonekana ni laini pamoja na sehemu ya kupumzika. Mandhari ya nyuma ina turubai la rangi ya njano na kijani lenye mvuto huku gari lililoko nyuma likiongeza hisia eneo la biashara na kufanyia kazi.

Sehemu ya ndani ya duka au maonesho ya samani ambapo kuna samani mbalimbali zilizo pangwa kwa ustadi. Katika sehemu ya mbele kuna meza nyeupe ya kahawa yenye droo juu yake zikiwa na mapambo mawili ya kisanii. Nyuma ya meza kuna viti viwili vya mikono ya rangi nyeupe iliyozunguka meza ya chakula ya glasi yenye viti vya mbao.

Mwanaume aliyevalia tisheti nyeusi akiwa amesimama, mkono wake wa kulia akiwa ameshika nyundo na mkono wa kushoto umeshika mbao, akiwa amezungukwa na msumeno pamoja na mbao tofautitofauti; ikiashiria, hili ni eneo kwa ajili ya utengenezaji wa samani kama vile viti na meza, kukiwa na ukuta uliotengenezwa kwa tofali, ikiashiria ni sehemu ya ofisi iliyotengwa kwa ajili ya kazi hiyo ya kutengeneza samani.

Duka kubwa la samani lenye viti na sofa za aina mbalimbali zilizopangwa vizuri, mbele kabisa kuna sofa ya bluu yenye mito minne manjano na upande wa kushoto kuna kiti chekundu kilichowekwa mto wa pinki, nyuma kuna sofa nyingi za kijivu zilizopangwa kwa ustadi maalum. Mandhari kwa ujumla ya chumba hiki huonyesha ni duka la samani lenye mapambo tofauti tofauti kwa wateja wanaotaka kununua samani.

Sofa zilizopangwa vizuri zenye rangi ya kijivu, kila sofa ikiwa na mto mmoja mweupe na mwingine wa rangi ya machungwa. Sofa hizi zikiwa katika chumba chenye sakafu iliyopambwa kwa vigae vya muundo wa kupishana vyenye rangi ya kijivu na nyuma kuna meza na viti vya mbao. Sehemu hii inaashiria ni sehemu ya duka linalouza vifaa vya samani kama vile: viti, pamoja na meza na masofa.

Eneo la duka la kisasa, lenye muonekano mzuri kwa nje, na kwa ndani likiwa limejumuisha aina tofauti tofauti za samani. Duka hili likiwa na makochi, meza, pamoja na televisheni, kwa ajili ya kuuza. Duka hili likiwa limepambwa kwa taa nzuri nyeupe, zenye maandishi, na ndani kukiwa na mwangaza mzuri unaoonyesha bidhaa kwa ajili ya kuuza.

Eneo lililozungukwa na majani pamoja na miti midogo ya kijani, ikiwa na pikipiki mbili, moja iliyobeba mbao, na kitanda kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao. Eneo hili huashiria ni eneo kwa ajili ya mafundi wa kutengeneza samani tofautitofauti.

Eneo la mapokezi la jengo la kifahari, lenye mandhari nzuri, yakuvutia na kitaalamu, watu wawili wamesimama mbele ya kaunta, wakiwa na sare za kazi, na taa tatu za kifahari, zinazoning'inia juu, pembeni kuna televisheni iliyowashwa na mlango wa kioo unaoelekea chumba kingine, hali inayoonyesha eneo la utulivu la mapokezi, yenye kiwango cha juu.

Eneo la ndani la hoteli au mgahawa, likiwa na kundi la watu sita walioketi kwenye meza tatu, meza hizo zikiwa sambamba, na sofa yenye rangi ya manjano, huku dirisha kubwa likitoa mwanga wasili nakutoa mtazamo wa mimea iliyoko nje. Watu wanaonekana wakila matunda na vyakula vingine wakiwa katika mazungumzo ya kawaida, ikidokeza mandhari ya chakula cha mchana au mkutano.

Sehemu ya ndani ya chumba kikubwa kilichopagwa na kupendeza kikiwa na makochi yenye mito pamoja na meza safi zikiwa na glasi juu . Watu waliosimama na wengine kukaa wakionekana wanapata chakula , eneo hili likiwa na Dari na taa zenye mwangaza mweupe, madirisha makubwa pamoja na Kuta zilizopabwa rangi za njano kwa jinsi eneo lilivyokaa hili ikiashiria ni hoteli au sehemu ya mgahawa mkubwa unayotoa huduma ya chakula.

Eneo la ndani la chumba likiwa limepambwa kwa samani mbalimbali kama vile viti vyeusi pamoja na meza, pia kwa juu kukiwa na dari lililotengenezwa kwa mbao lenye taa nyeupe zinazopendeza, upande wa pembeni kukiwa na mwanamke aliesimama akivalia nguo nyeusi akiwa nyuma ya meza na nyuma yake kukiwa na sasa tatu pamoja na picha. Eneo hili kwajinsi lilivyokaa linaashiria ni eneo la hoteli na ni eneo la mapokezi.

Sehemu kubwa ya chumba iliyopendezeshwa na taa nzuri nyeupe; pamoja na picha mbili ukutani, pamoja na saa na neno nyuma, likiashiria ni sehemu ya mapokezi. Watu wawili waliovalia mashati meupe, ikionekana ni wahudumu wa eneo hilo wakiwa wanamhudumia mwanamke aliyevalia nguo yenye maua ya kupendeza, eneo kama hili mara nyingi huashiria ni eneo la hoteli au eneo kwa ajili ya malazi.

Eneo la chumba kikubwa lenye viti na meza vilivyopangwa kwa ustadi mzuri likiwa na milango mikubwa pamoja na madirisha pembeni ya ukuta kuko na taa zilizoning'inia na kutoa mwanga wa njano, na juu kukiwa na dari yenye rangi nyeupe na nyeusi huku kukiwa na taa ndogondogo katika mistari myeupe, chini kukiwa na sakafu yenye vigae vyeupe na vyeusi visafi vinavyovutia pembeni kukiwa na mtu aliyevalia suti ikiashiria ni mtumishi.

Sehemu ya ndani ya hoteli, iliyopambwa na samani tofautitofauti; ikiwemo viti vyenye rangi nyeusi na mito mekundu, kukiwa na meza ya vioo, juu kukiwa na maua ya njano na kupendeza, pamoja na sanamu lililovishwa vazi la kiasili la kimasai, pia kukiwa na vitabu maalumu kwa ajili ya wageni wanaofika kwaajili ya kusoma. Eneo hili la hoteli linaashiria ni eneo la mapokezi.

Eneo la ndani la duka dogo la rejareja, ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye kabati, ikiwa ni; chupa, vifungashio na bidhaa za matumizi ya kila siku. Meza ya mbele ikiwa na mifuko ya karatasi na bidhaa zingine zilizotapakaa kwa utaratibu, huku sehemu ya pembeni ikiwa na tolori la bluu lililojaa bidhaa zaidi. Kuta zimepambwa kwa bango lenye maandishi, picha ikionekana kuwa na sehemu ya matangazo au maelekezo ya huduma.

Duka dogo la bidhaa maalumu zilizopangwa vizuri kwenye kabati kwa ajili ya matumizi madogomadogo ya majumbani. Ikionyesha mwanamke aliyevalia barakoa nyeusi na nguo ya kijani ikionyesha kuwa ni muhudumu wa duka hili, pamoja na mwanaume aliyevalia shati la bluu akiwa amevalia barakoa nyeupe akiwa anaangalia bidhaa kwa ajili ya manunuzi.

Eneo la soko lenye msongamano wa watu, ambapo kuna matunda na mbogamboga mbalimbali, zilizopangwa kwenye vikapu, na kreti chini ya hema, kuna ndizi, tikiti, maembe, machungwa na bidhaa nyingine zenye rangi angavu, zikionesha wingi na utofauti wa mazao ya kilimo, unaopatikana katika soko; pia kuna nguo zilizopangwa mbele, jambo linaloashiria mchanganyiko wa biashara katika soko hili.

Mandhari ya kuvutia ya soko ambapo kuna bidhaa kama vitunguu, nyanya, karoti na mazao mingine ya kilimo vimepangwa kwenye vikapu, muuzaji ameketi nyuma ya bidhaa akiwa na mizani mbele yake kwa ajili ya kupima kwa wateja nyuma kuna watu wengine uenda wakiwa ni wateja au wauzaji ikiashiria shughuli nyingi na muingiliano wa kijamii.

Eneo la soko la wazi likimuonyesha muuzaji alieketi chini amevalia sweta yenye nembo ya Canada, pamoja na mnunuzi aliyesimama ameshika kapu lenye rangi ya zambarau iliyojaa nyanya. Huku akimrudishia nyanya muuzaji kuashiria mchakato wa kurudisha bidhaa na kufanya uchaguzi mwingine. Kando kukiwa na makasha mengi yaliyojaa nyanya, ikionyesha biashara inayofanyika ni jumla au rejareja katika soko husika .

Eneo la soko, maalumu kwa ajili ya kuuzia mikoba, likiwa limejumuisha mikoba yenye mitindo na aina tofautitofauti ya rangi ,pia kukiwa na watu ambao inawezekana wakiwa ni wateja, wakiwa katika manunuzi ya mikoba hiyo. Maeneo kama haya mara nyingi hutumika katika biashara za jumla na rejareja za mikoba.

Eneo la soko lililojaa matunda na mboga mbalimbali kama: nyanya, vitunguu, tikiti maji, viazi na mazao mengine yaliyoandaliwa vizuri kwa ufanisi kwenye kreti, na juu ya meza. Wafanya biashara wakiwa wamejipanga vizuri nyuma ya bidhaa zao wakiwa wanashughulika na wateja au wakisuribi wateja wapite. Hili eneo la soko ni wazi liko maalumu kwa ajili ya bidhaa mbalimbali za matumizi madogomadogo ya nyumbani.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi za kibiashara, mazingira yaliyo jaa harakati za watu wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: matango, nyanya, ndizi, pilipili, viazi vitamu, dagaa wakavu, nafaka na mchele zilizopangwa kwa ustadi sokoni zikionyesha kilimo kilicho hai na biashara za mtaani. Uwepo wa bendera ya Nigeria unapamba katika kona juu ya picha, ikithibitisha eneo hili ni nchi ya Nigeria.

Eneo la soko, lenye wafanyabiashara walioketi, mbele wakiwa na bidhaa tofautitofauti kama vile: nyanya, kitunguu pamoja na mboga za majani. Wafanyabiashara hawa wamezungukwa na vibanda vidogovidogo ikiashiria ni sehemu ya soko na ni sehemu ya bidhaa kwa ajili ya matumizi na mahitaji ya nyumbani.

Eneo la ndani la banda la soko lenye mfuko, pamoja na vyungu vikubwa vilivyojaa nafaka mbalimbali kama vile: mchele na maharagwe, ndegu na nafaka zingine, ambazo zimeandaliwa kwa ustadi mkubwa na uangalifu kwa ajili ya kuuzwa. Kila mfuko pamoja na chungu ukiwa na thamani ya nafaka husika. Eneo la nyuma ya banda likiwa na mifuko iliyopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la ndani la banda la maonyesho lililojengwa kwenye mazingira ya sokoni au manyesho kwa ajili ya biashara. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ustadi ikiwemo vifaa vya umeme kama jiko la umeme upande wa kushoto pamoja na bidhaa zingine zilizopakiwa kwenye meza yenye kitambaa cha rangi nyekundu na nyeupe. Mtu mmoja akiwa amesimama kwa nyuma ya kaunta na mwingine akiwa mbele watu hao wakionyesha wanafanya biashara kuna mnunuzi na mnunuaji.

Madhari ya sokoni yakimuonyesha mfanyabiashara alieketi chini akiwa amevalia nguo yake ya bluu, akizungukwa na biadhaa tofautitofauti, yakiwepo matunda aina ya machungwa, bamia, pamoja na vitunguu. Mkono wake wa kushoto ameshika mfuko na mkono wa kulia ameshika bamia, akiashiria anamuhudumia mteja. Nyuma yake amezungukwa na watu tofautitofauti, pamoja na bidhaa tofautitofauti, ikiashiria kuna biashara ndogondogo zinaendelea.

Eneo la soko linawaonesha wafanyabiashara walioketi nyuma ya meza zilizojaa bidhaa tofautitofauti ikiwemo: nyanya, hoho, karoti na kadhalika. Wakiwa wameketi chini ya miamvuli ikiashiria kuna hali ya jua kali. Pia wanunuzi waliosimama wakiwa wamevalia nguo nyekundu, wameshika pochi wakiwa wanaonyeshana bidhaa aina ya hoho, kwa ajili ya manunuzi.

Sehemu ya mbele ya jengo maalumu la taasisi ya kifedha inayotoa mikopo binafsi kwa wafanyabiashara wadogo, nembo ya kampuni inaonekana wazi pamoja na kaulimbiu yake, dirisha la mbele linaonyesha huduma zinazotolewa ikiwemo huduma tofauti tofauti pamoja na alama ya namba kwa ajili ya kupiga kupata huduma, ikiwa inadokeza huduma zinazoweza kupatikana kwa njia ya simu.

Duka dogo la huduma ya kifedha ya simu liliobandikwa maandishi 'mpesa' kwa wima kwenye mlango wa kijani na mabango mengine, mtu mmoja anaonekana akihudumiwa kupitia dirisha la chuma huku wengine wakiwa wamesimama karibu, pembeni kuna vifaa mbalimbali vya matumizi ya nyumbani kama ndoo, kikapu na nazi ikiashiria kwamba duka hili lipo katika eneo shughuli nyingi za kibinadamu.

Malipo ya kidigitali, yakifanyika kupitia mashine ya kielektroniki pamoja na simu ya mkononi. Kwenye mashine kuna kiasi cha pesa pamoja na njia zinazotumika kufanya malipo. Hii ni mfano bora wa miamala ya kisasa, inategemea na teknolojia inaonyesha jinsi malipo yanaweza kufanyika kwa urahisi haraka, bila pesa taslimu.

Eneo la nje la jengo la ghorofa linalotumika kama makazi au shughuli za kibiashara, likiwa na ubao uliofungwa kwenye geti la chuma kuonyesha tangazo la mauzo ya nyumba au vyumba vitatu linalofaa pia kwa matumizi ya biashara, jengo linajengwa kwa matofali ya kahawia na sehemu za zege likiwa na dirisha nyingi na uzio wa umeme ulipo juu ya geti jeupe.

Eneo la nje la jengo la ghorofa linalotumika kama makazi na shughuli za kibiashara, ubao uliofungwa kwenye geti la chuma unaonesha tangazo la mauzo ya nyumba au vyumba vitatu vinavyofaa pia kwa matumizi ya biashara, jengo linajengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na sehemu ya zege ikiwa na dirisha nyingi na uzio wa umeme.

Sehemu ya nje ya jengo la ghorofa linaloendelea kujengwa. Muundo wake ukiwa umezungushiwa miti pamoja na mbao ikionyesha ni hatua ya kati ya ujenzi. Juu ya paa kuna tanki la maji la mviringo ambayo ni ishara ya maandalizi ya miundombinu kwa ajili ya maji. Pia eneo la nje likionyesha kazi ya kuimarisha ukuta na kuweka madirisha; huku anga likiwa ni safi na yenye mawingu machache.

Eneo la nje la nyumba ya kisasa, yenye ghorofa, ikiwa na paa na bati lililowekwa kwa ustadi na dirisha kubwa la pembe tatu kwenye juu ya jumba, labda kwa ajili ya kuingiza mwaga wa siri au hewa, ukuta wa nje umejengwa kwa matofali ya saruji na juu yake kuna waya wa umeme kuashiria usalama. Kuna geti la chuma kwa upande wa kushoto mwa uwanja mdogo, mbele ya nyasi ndogo za kijani.

Eneo la nje la jengo refu lenye takribani ghorofa kumi na nne, likiwa limepambwa kwa vioo kila chumba. Juu kukiwa na anga lenye wingu ya bluu, ikiashiria ni wakati wa mchana. Na mwangaza wa jua kwa mbali unaomulika jengo hilo. Jengo hilo pembeni kukiwa na nyaya ya umeme, kwa lengo la kusafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Eneo la ndani la duka na viatu na mikoba, ambapo kabati ambazo zimepangwa viatu mbalimbali, pia juu kukiwa na mikoba iliyoning'inizwa kwa utaratibu, ikionyesha mitindo tofautitofauti, wateja wawili wanaonekana mbele wakijadiliana au wakinunua. Mandhari ina mwangaza wa kutosha na mpangilio safi unaodhihirisha mazingira ya biashara.

Eneo la nje la jengo la biashara, ambalo limepambwa kwa bango lenye rangi nzuri zinazovutia. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali, kama vifaa vya kielektroniki, na vifaa vya matumizi ya nyumbani vikiwa kwenye kabati na baadhi vikionyeshwa nje ya duka. Mandhari ya jengo ina nguzo nyekundu, sakafu yenye vigae, na mwangaza wa kawaida.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo zilizotengwa mahususi kwa ajili ya wasichana wenye umri wa mwaka mmoja hadi saba, kama inavyoonyeshwa kwenye bango, juu ya kabati la mavazi. Kabati hizo zimejaa nguo mbalimbali za watoto kama vile; gauni, mashati, kaptula, suruali za jinsi na mavazi ya mitindo tofautitofauti ,yakiakisi ladha ya kisasa.

Mandhari ya ndani ya duka kubwa, inaonekana ni kama sokoni au sehemu ya maonyesho ya bidhaa hasa samani. Kuna meza ndogo zenye miundo ya kuvutia, na viti vya aina mbalimbali. Na watu wanaopita kwa kuwasiliana. Rangi ya mapambo yaliko nyuma, yanafanya mazingira yaonekane ni ya kusisimua, na yenye kazi nyingi au shughuli nyingi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la mavazi, lina sakafu ya mbao pamoja na taa nyingi zenye mwangaza wa kutosha, ndani kukiwa na sehemu mbalimbali zilizojaa mashati, suruali, gauni na nguo nyingine mbalimbali, zote zikiwa zimepangwa vizuri sehemu zake. Pia kuna meza ya mviringo yenye rangi nyeupe ikiwa imepangwa baadhi ya nguo.

Muonekano mzuri wa ndani wa duka la nguo lenye mpangilio mzuri wa aina mbalimbali za mavazi ya kike yenye mtindo na rangi tofautitofauti zenye kupendeza na kuvutia, ikiwemo: gauni, sketi, pamoja na blauzi. Huku ikiwa na sakafu yenye vigae vizuri vya rangi nyeupe, ikiashiria umaridadi na usafi wa mazingira ya ndani ya duka la kuuzia nguo.

shemu ya ndani ya duka kubwa la nguo likiwa na nguo zenye mitindo tofauti tofauti pamoja na rangi ikiwemon suruali, mashati na makoti, pamoja na mabegi na mikoba chumba hichi kikiwa na mwanga mzuri unachowezesha kuona bidhaa kwa uzuri ,pamojab na vigae vya rangi nyeupe kuashiri usafi wa duka duka hili hutumika kuuza nguo kwa bei ya jumla na rejareja.

Jengo la duka lenye bidhaa tofautitofauti, likiwa na wateja wanaochangua bidhaa kwa ajili ya kununua. Jengo hili likiwa na dali lililopambwa kwa rangi nyeusi pamoja na sakafu yenye vigae vyeupe, ikiashiria usafi. Duka hili mara nyingi huwa ni maduka yanayouza bidhaa muhimu, bidhaa tofautitofauti kwa matumizi, pamoja na matumizi ya ofisini.

Duka la kisasa la nguo za kiume aina ya suti, likiwa na meza yenye mashati meupe na ya bluu, pamoja na nguo zilizopangwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya kuuza. Duka hili limepambwa kwa dari yenye taa yenye mwanga mweupe pamoja na sakafu safi. Duka hili kwa picha zilizopo na nguo linaashiria ni duka la nguo za kiume.

Eneo la ndani la chumba kikubwa likiwa limepambwa kwa rangi tofautitofauti. Ndani ya chumba hicho kukiwa na nguo zenye mitindo na rangi tofautitofauti zilizopangiliwa kwa ustadi mkubwa, pia kuna mikoba ikiashiria inauzwa, watu tofautitofauti kila mmoja akiwa sehemu yake wanachagua bidhaa kwa ajili ya kununua. Eneo hili huashiria ni eneo la duka kubwa la nguo za jumla pamoja na rejareja.

Eneo la ndani la duka la kisasa; lenye sakafu, lenye vigae safi, pamoja na dali iliyopangwa vizuri, yenye taa zenye mwangaza mzuri; ikiwa na ngazi za elektroniki, ikionyesha kundi la watu wamesimama kuizunguuka meza ya watu wawili waliokaa wakiangalia umati; wakionekana watoa huduma ya maonyesho, taarifa, au usajiri wa kitu fulani katika jengo kubwa la kisasa.

Eneo la ndani la duka lenye bidhaa za watoto wachanga upande kushoto kukiwa na kabati iliyojaa nepi, nguo za watoto wachanga, na vifaa vingine vya malezi; na upande wa kulia kukiwa na nguo za watoto zilizoning'inizwa kwenye mabeseni zikiwa na rangi mbalimbali na zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Eneo lina mwangaza wa kutosha na sakafu kusafi, pia hakuna wateja wala wafanyakazi kwa muda huo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa likiwa linauza bidhaa tofauti tofauti za chakula, mbele kukiwa na kabati ya mbao lililotunza bidhaa tofauti tofauti kama vile nafaka, viungo au bidhaa zingine mbichi kando yake kuna chombo cha mviringo kikiwa na chupa ndogo ndogo za plastiki lakini ni vyombo kwa ajili ya kuhifadhia viungo au bidhaa zingine, pia kukiwa kumepambwa na sakafu inayopendeza.

Eneo la ndani la duka la bidhaa za chakula hasa mbogamboga pamoja na matunda, kukiwa na toroli dogo lenye rangi ya kijani ambalo ndani yake kuna bidhaa tofauti tofauti kama vile hoho, mboga za majani na bidhaa zingine ambazo zipo ndani ya chumba. Hii ikiashiria ulaji mzuri wa vyakula vyenye virutubisho na vyenye tija katika mwili wa binadamu.

Eneo la ndani la duka kubwa ambapo sehemu kubwa ya bidhaa imetengwa kwa mahitaji muhimu ya wanawake na wanaume. Mabango yaliyoko juu yakionesha sehemu ya bidhaa za wanaume na sehemu ya bidhaa za wanawake. Kabati za upande wa wanawake zina bidhaa za utunzaji binafsi kama vile losheni na shampuu, huku upande wa wanaume kukiwa na viatu pamoja na nguo.

Eneo la ndani la duka kubwa lenye kabati zilizopangwa bidhaa za plastiki kwa ajili ya matumizi mbali mbali ya jikoni kama vile vyombo vya kutunzia chakula, bakuli na mitungi. Wateja wanaonekana wakichunguza bidhaa mmoja akiwa anachukua kitu kutoka kwenye kabati bidhaa hivi vina rangi mbali mbali kama vile nyeupe, pink, bluu na kijani zikiwa zina pamba makabati. Mandhari ya kuvutia yenye vigae safi pamoja na mwangaza mzuri kwenye taa.

Duka kubwa safi lililopendezeshwa na dari yenye taa nzuri nyeupe zenye mwangaza mzuri, pamoja na sakafu yenye vigae visafi vinavyong'aa. Kukiwa na watu wawili waliosimama mbele ya kabati linaonyesha kuuza bidhaa za kuokwa kama vile: keki, maandazi pamoja na mkate. Nyuma ya meza kukiwa na mtu aliyevalia mavazi ya upishi akimaanisha ni mhudumu wa duka hili.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la vifaa, likiwa lina kabati lililopangiliwa kwa mpangilio maalumu unaopendeza, lililosheheni bidhaa tofautitofauti zinazotumika katika afya ya kinywa, ikiwemo dawa za meno, pamoja na miswaki. Lenye sakafu yenye vigae safi, pamoja na watu wanaozunguka ndani ya duka, ikiashiria ni wateja wa bidhaa hizo.

Mkono wa kushoto ulioshika chupa ya bluu na ndani Kuna bidhaa yenye rangi nyeupe na nje ya chupa kukiwa na nembo ya( m.j) neno mayonize .pembeni kukiwa na makabati yaliyojaa bidhaa tofauti tofauti, chini kukiwa sakafu yenye rangi nyeupe safi ikiashiria eneo la biashara kubwa , eneo safi, eneo kama hili mara nyingi hutumika katika biashara za jumla na rejareja.